Mwanamke huyu anatumia kompyuta kusoma. Kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi ya kuonyeshana tovuti ya kujifunza mtandaoni. Mwanamke huyu amevalia shati ya samawati hafifu na suruali ya buluu iliyokolea. Ameketi huku mikono yake ameiweka kwenye kibodi ya kompyuta.

Hiki ni kipada katika skrini ya kipada hiki kuna picha ya michezo ya mtandaoni kwa watoto. Kipada hiki kimewekelewa juu ya vikato vyenye umbo la mstatili vilivyo lalishwa chali. Vikato hivi ni vya rangi mbalimbali mfano ni waridi, zambarau, rangi ya machungwa, samawati na manjano. Nyuma ya kipada hiki, kuna vitabu vilivyopangwa kwenye rafu.

Huyu ni mwanamke. Ametabasamu huku akiangalia kompyuta yake, mkono wake ukiwa umeshika kalamu ya wino, akiandika kwenye kitabu. Mtu huyu anaweza kuwa anafanya utafiti katika mtandao. Mwanamke huyu ana nywele fupi, na amevalia miwani.

Huyu ni mwanamke .Binti huyu ametabasamu huku akiangalia kompyuta yake. Pia kuna kitabu, jalada, glasi ya maji na kipada kwenye meza iliyowekelewa kompyuta. Mwanamke huyu amevalia blauzi ya samawati. Binti huyu anaweza kuwa anasoma mtandaoni au ako kwenye mkutano mtandaoni.

Mwanamume huyu aliyevalia vikakuni vya masikio anaonekana kuhudhuria mkutano kwa njia ya mtandao. Anatumia kompyuta na pia mkononi ana kalamu ya kuandikia nakala za mkutano. Katika skrini ya kompyuta, kuna watu tisa pia waliohudhuria mkutano huu.

Mwanafunzi amehudhuria kipindi cha darasa kutumia kompyuta, hii inaitwa elimu ya mtandaoni. Mwalimu anaonekana kuwa anamwelezea jambo pia kutumia ishara ya mkono akiwa katika skrini ya kompyuta. Juu ya meza ya kusomea ya mwanafunzi, kuna kitabu cha kiada, daftari na pochi la kalamu anazotumia anaposoma.

Hili ni bweni. Kuna vitanda vya ghorofa viwili upande wa kushoto na kulia ndani ya chumba hilo. Magodoro na mashuka yaliyo kwenye vitanda hivyo ni yenye rangi tofautitofauti. Kuna kabati kubwa la rangi nyeupe katikati ya chumba lenye sehemu ya kuhifadhia vitu.

Hawa ni wanafunzi katika nchi ya Kenya walio kwenye mchakato wa kufanya mtihani wao wa mwisho wa kitaifa. Aliyesimama akiwa amevalia suti ya kijivu, ni rais wa nchi ya Kenya anayeitwa William Samoeai Ruto . Waangalizi wa mtihani pia wamesimama katika ukumbi huo. Juu ya dawati ya kila mwanafunzi kunaonekana kuwa na pochi la kalamu na karatasi.

Wanafunzi waliovalia sare zinazofanana wako katika maabara ya kompyuta. Wote wamemwangalia mwalimu wao ambaye anawaelezea jambo. Wanafunzi wengine wamewasha kompyuta zao lakini wengine hawajawasha. Mwalimu wao amevalia blausi nyeupe na suruali nyekundu.

Mwanafunzi anapea shahada, huku wakipigwa picha. Wote wametabasamu kuonyeshana furaha, kuna wanafunzi wengine, nyuma yake walioshikilia shahada zao, wanafunzi hawa wamevalia sare ya rangi nyeusi, na nyeupe. Wasichana wamevaa sketi, huku wavulana wamevaa suruali.

Huyu ni mwalimu wa elimu maalum na mwanafunzi. Mwanafunzi huyu ni kipofu na anafunzwa kwa njia ya kutumia kitabu cha breli. Mwalimu anamfunza kuweza kusoma maneno kwa njia ya kuhisi maandishi yaliyo kwenye kitabu hicho.

Huyu ni mtoto wa kike, ametabasamu kuashiria furaha. Mtoto huyu amevalia fulana yenye mapambo mengi ya maua, na fremu za miwani. Anacheza na vikoto vya maumbo tofauti tofauti. Vikoto hivi vina rangi mbali mbali, kwa mfano, kuna rangi ya machungwa , zambarau, na blue .

Huyu ni mwalimu wa elimu maalum, na mwanafunzi wake. Mwalimu Huyu aliyeshikilia kalamu akiwa ameinama karibu na mwanafunzi ametabasamu kuashiria furaha. Mwanafunzi ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu. Pia kuna wanafunzi wengine kwenye darasa hilo.

Huyu ni mwalimu wa elimu maalum na mwanafunzi wake. Wote wanaonekana kuwa wametabasamu kuashiria furaha. Mwanafunzi huyo ameketi kwenye kochi, kuonyeshana aina ya elimu ya nyumbani. Msichana huyo ameshika kibao kidogo kilichoandikwa herufi za alfabeti kwa rangi mbalimbali.

Huyu ni mwalimu wa masomo maalum na mwanafunzi wake. Mwalimu huyu ameandika herufi za alpabeti na maneno yanayoweza kutokana na herufi hizo kwa ubao. Anaonekana kuashiria herufi "I" kwa mkono wa kulia huku mkono wa kushoto ukifanya ishara. Anafunzana kuongea kwa ishara.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kufanya lugha ya ishara mbele ya skrini ya kompyuta. Huu ni mfano wa mafunzo ya mtandaoni kwa watu wenye mahitaji maalum. Mwanamke huyu ametabasamu kuashiria furaha kwa kile anachozungumzia. Mtu huyu anaweza kuwa ni mwanafunzi anayefunzwa kutoka nyumbani, kwa njia ya mtandao, pia anaweza kuwa ni mwalimu anayefunzana kwa njia ya mtandao.